Mwanamke amaye huenda ni mtaalamu au mfanyikazi akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo mbele yake. Anatabasamu na kuitazama kamera. nguo zake za kazi, shati ya bluu na koti, zinaashiria kuwa yupo katika mazingira ya ofisi. Nyuma yake kuna mtu mwingine pia ambaye anaonekana kufanya kazi kama hio.

Skrini ya kifaa cha kijidijitali labda simu au kompyuta kibao ikionyesha programu ya elimu ya mtandaoni. Jina la programu linaonekana wazi likifafanua kwamba ni mahali pakujifunza masomo hayo. Pia kuna kitufe cha pata kinachowezesha watumiaji kupakua programu hiyo. Hii inaeleza jukwaa la kujifunzia kijidijitali ambapo watu wanaweza kujisajili na kutazama kozi mbalimbali mtandaoni.

Ni mkono wa mtu ukiguza au kuashiria kidole gumba kwenye hologramu inayo ngayo ya dunia. Karibu nayo kuna alama na michoro ya kidigitali inayoonyesha mtandao wa teknolojia na data . Juu upande wa kulia ni maandishi yanasomeka masomo ya mtandao na vingine vyenye alama zinazohusiana na teknolojia na mawasiliano. Hii inaashiria uhusiano kati ya ulimwengu wa kidigitali na elimu ya mtandaoni.

Simu mahiri iliyo na nembo ya programu kwenye skrini yake. Simu hiyo ina shikiliwa mbele ya skrini nyingine kubwa ya kompyuta ambayo pia inaonekana kuonyesha programu. Hii ina lenga kuonyesha jinsi programu hii ya kujifunzia kidijitali vinavyoweza kutumika kwenye vifaa tofauti yaani simu na kompyuta.

Mikono ya mtu ikiwa imeshika kompyuta kibao na kwenye skrini kuna mafunzo ya mtandaoni yenye kichwa ya habari, hatari za safari usalama wa wanawake. Kuna picha ndogo kadhaa zinazohusiana na mada hiyo. Simu ya mkononi pia imewekwa kando ya kompyuta hiyo na karibu kuna mshumaa mdogo wa glasi, mazingira yanaonekana kuwa ya mgahawa au eneo la kupumzikia.

Msichana mdogo aliye na nywele ya kahawia zilizofungwa ameketi mezani na kutazama skrini ya kompyuta ya mkononi. Skrini ya kompyuta hiyo inaonyesha mkutano wa video na washirika kadhaa ambao majina yao yanawakilishwa na herufi za mwanzo.

Mwanamke mchanga mwenye nywele za dhahabu ameketi kwenye meza ya mbao. Anaonekana akipunga mkono na kutabasamu labda wakati wa simu ya video. Mbele yake kuna kompyuta ndogo na simu ya mkononi. Mazingira yanaonekana kama mgahawa au sebuleni yenye fanicha za mbao

Mtu anatumia kompyuta ndogo huku akiwa amezungukwa na ikoni zinazoeleza masomo ya kidigitali na mfumo wa elimu ya mtandaoni. Ikoni hizo ni kama vile kofia ya kuhitimu, sufuria inayotoa mwango kuashiria uwazo au ubunifu, muunganisho wa intaneti, kichwa cha binadamu kuashiria ya kujifunza na akili, lengo la mchele kuonyesha malengo, picha ya dunia inachoashiria masomo ya kimataifa, kitabu cha wazi, kioo cha kukuza kuonyesha utafiti au kutafuta alama ya kucheza na video.

Mwanamke aliyeketi kwenye dawati akitumia kompyuta yake ndogo na skrini kubwa ya ziada kufanya mkutano wa video. Anaonekana kama anafundisha au anashiriki katika darasa la mtandao. Akionyesha jambo kwenye skrini kubwa iliyonyanyushwa nyinyi za watu wengi wengine wanaoshiriki. Anatumia kidole chake au kalamu aliyoshika mkononi kueleza. Dawati lake lina vifaa vya ofisi na vitabu vingi kuashiria mazingira ya kufanyia kazi nyumbani au kusomea.

Mtu mmoja ambaye sehemu ya chini tu ndio inayoonekana ameketi na miguu yake imevuka. Anatumia kompyuta ndogo ambayo ameiweka juu ya mapaja yake. Mikono yake inaonekana ikiwa kwenye kibodi. Jambo linaloashiria kwamba anafanya kazi au anajifunza kwa kutumia kompyuta hiyo.

Kijana amevalia fulana yenye kofia rangi nyekundu yenye maandishi mgongoni, darasa la mwaka 2018. Amevalia vilipokea sauti vya kichwani vyeusi na anatumia kompyuta ndogo. Inaonekana kama yuko darasani au anajifunza akikazama skrini ya kompyuta yake huku mkono wake mmoja ukiwa kwenye kipanya. Mbele yake kuna daftari au kitabu.

Darasa la mtandaoni au semina ya watafiti ambapo kuna komputa kubwa ya mkononi inayowakilisha jukwaa la kujifunzia. Kuna mwalimu au mwasilishaji anayeonyeshwa kwenye chati mbali mbali akitoa mada. Kundi la watu walioketi linaonekana likiwakilisha wanafunzi au washiriki wa mkutano wote wakiangalia mbele.

Msichana mwanafunzi akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza. Kwenye skrini yake kuna tovuti inayoonekana kuwa jukwaa la kidijitali la elimu. Tovuti hiyo inaonyesha masomo mbalimbali ikiwemo hisabati. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia hasa jukwaa ya kidijitali na ya mtandaoni katika kutoa elimu.

Mwanafunzi ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta .Kwenye skrini ya kompyuta hiyo kuna mwalimu na wanafunzi wengine wanne wakishiriki katika darasa la mtandaoni. Mwalimu anaonekana akifundisha mada kwenye ubao akielezea kitu kwa kutumia fimbo. Hii inaashiria mfumo wa elimu wa kidijitali au masomo ya mtandaoni ambapo wanafunzi na walimu wanashirikiana kupitia mtandao.

Haya ni maelezo kuhusu mafunzo kwa njia ya mtandao. Sehemu ya juu inaeleza kwa ufupi kuhusu elimu ya mtandaoni .Chini yake kuna picha za kompyuta ndogo, vitabu, kalamu, kikombe cha ushindi ns vifaa vingine vya masomo. Kompyuta inaunganishwa na alama tatu zilizowakilisha masomo mbalimbali kama jiografia, sayanai na masomo ya fizikia au kemia.

Haya ni mandhari ya kidijitali ya blue yaliyokolea ikionyesha dhana ya elimu ya ufunzaji wa mtandaoni. Katikati kuna mdoa mkubwa wenye taswira ya kicho cha mtu na gia ndani yake, ikimaanisha akili ya ujifunzaji na kufikiri. Kuna midoara mingine midogo iliyounganishwa kwa mistari ikiwa na alama mbalimbali kama vile alama ya video, kitabu hadi na alama zingine zinazoashiria malengo. Upande wa kulea kuna kidole cha binadamu kilichoekelekea kuguza mojawapo ya alama hizo ikimaanisha mungiliano na utumiaji wa teknolojia hiyo.

Hii ni dhana ya masomo ya kidijitali. Mtu anaonekana akitumia kompyuta ndogo na kutoka kwenye kompyuta hio kuna mitandao au viunganishi mbali mbali vinavyoonyesha dhana ya elimu. Viungo hivi ni pamoja na picha za kompyuta, vitabu, penseli na mchoro wa ubongo wa akili inayojifunza. Hii inaashiria jinsi teknolojia inayotumika kueneza na kurahisisha upatikanaji wa elimu.

Kompyuta ya mezani yenye skrini inayotumiwa kusoma kidijitali. Inaonyesha programu nyingine ya kuunda maonyesho. Katikati kuna maneno makubwa yaliyoandikwa masomo ya mtandaoni kwa herufi kwa mandhari nyuma nyeupe. Ina rangi nyeupe na imewekwa mbele ya ukuta wa buluu.

Wanafunzi wawili wa kike wameketi kwenye ngazi za jengo, labda chuo, au shule. Mwanafunzi aliye mbele anatumia kompyuta ndogo ya mkononi, huku mwanafunzi aliye nyuma akitumia kompyuta ya kibao, wote wawili wanaonekana wamejishughulisha na vifaa vyao vya kieletroniki, ikionyesha matumizi ya teknolojia katika elimu ya sasa.

Kijana mmoja aliyeketi akiwa amevaa miwani, akitabasamu huku akitumia kompyuta ndogo ya mkononi. Anaonekana kuwa katika mazingira ya kujifunzia labda akitumia jukwaa la kidijitali au la kujifunzia kwa njia ya mtandao. Vitabu vimepangwa nyuma yake upande wa kushoto na kuna simu ya mkononi upande wa kulia.

Kompyuta mpakato iliyofunguliwa ikiwa na maneno ya kujifunza kwa njia ya mtandao yaliyoandikwa kwenye skrini yake, chini kuna michoro kadhaa zinazohusiana na elimu ya mtandaoni kama vile kalamu, sanduku la barua, kioo cha kuguza na mawasiliano. Imewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya njano na karibu yake upande wa kulia kuna kikombe cha kahawia kinachoweza kutupwa kivuli chake kinaonekana wazi kikiashiria mwangaza mzuri.

Mchoro unaoleza dhana ya ujifunzaji endelevu. Kuna mifano mbali mbali inayoonyeshwa, kama vile kujifunza kwa njia ya mtandao, kujifunza mwenyewe, kuongeza ujuzi na mchanganyiko wa kujifunza. Pia inaonyesha watu wawili wazima wakijifunza kwa kutumia vifaa vya kidijitali kama, kompyuta ndogo, ikionyesha umuhimu wa ujifunzaji na kidijitali na endelevu katika maisha ya sasa.

Kijana mmoja mweusi ameketi kwenye meza akifanya kompyuta yake ndogo. Amevalia fulana ya kijivu. Nyuma yake kuna ubao mweupe wenye maandishi na mchoro na mlango wa mbao. Kijana huyu anaonekana kujikita kwenye kazi yake.

Msichana mwenye umri mdogo ameketi kwenye dawati akitazama skrini ya kompyuta ya mkononi akishiriki katika darasa la mtandaoni au kikao cha kujifunza kwa umbali. Mwalimu au mzungumzaji mwanaume anayetoa mada au mafundisho anaonekana kwenye skrini.

Chumba cha kulala ambacho kinaonekana kuwa cha bweni la shule au chuo. Kuna kitanda cha orofa cha mbao. Kitanda cha chini kimetandikwa shuka yenye maua ya rangi lawali na kahawia na kimetandikwa mto, wakati kitanda cha juu kimetandikwa blanketi ya buluu. Nyuma ya kitanda kuna dirisha lililofunikwa na pazia. Kulia kuna mlango na kushoto pia kuna sehemu ya kitanda kingine. Hii inaonesha mazingira rahisi ya malazi kwa wanafunzi au wageni.

Kundi la vijana wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa wazi ulio na sehemu ya nyasi na udongo mwekundu. Kuna goli la mpira wa miguu upande wa kushoto. Vijana wengi wamevalia nguo za kawaida, baadhi wakiwa wamevalia fulana nyeupe na wanaonekana wakifurahia mchezo. Nyuma kuna ukuta na miti mikubwa yenye majani mabichi, ikionyesha mazingira ya asili labda shule au kituo cha jamii. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na jua linawaka.

Chumba cha malazi kilicho na vitanda viwili vya ghorofa vyote vikiwa vimetengenezwa kwa mbao. Kuna milango miwili inayoonekana kwa nyuma, moja inaelekea kwenye chumba kingine. Vitanda vimetandikwa na inaonekana kama mahali pa kulala.

Maabara ya shule au chuo ikiwa ya kisasa na safi. Ina meza ndefu za kazi yenye sehemu za kuzama na mabomba ya maji zikipangwa kwa safu. Kila kituo cha kazi kina vifaa vinavyohitajika kwa majaribio ya kisayansi. Mfumo wa uingizaji hewa unaonekana nyuma ukionyesha kuzingatia usalama. Kuta ni nyeupe na kuna madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia. Na pia yana mapazia ya kijani. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae.

Wanaume wawili wamesimama karibu na meza iliyojaa vikombe vingi vya dhababu. Mmoja amevalia koti na suruali akishikilia mpira wa miguuni mweupe na mweusi na mwingine ana shati la mikono mirefu. Zawadi hizi zinaonekana kuwa za michezo au mafanikio ya michezo. Nyuma yao kuna ubao wenye karatasi zilizobandikwa kuashiria mazingira ya ndani kama vile ofisi.

Kwenye ukumbi au chumba cha mikutano ni kundi la vijana wanaume kwa wanawake wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu kila mmoja akiwa na kompyuta yake mpakato, mbele yake. Wanaonekana wamejishughulisha na shughuli fulani inayohusiana na teknolojia, labda mafunzo. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani.

Maabara ya kisayansi iliyopangwa vizuri yenye meza ndefu za kazi zilizotengenezwa kwa mbao na sehemu ya juu nyeusi zinazostahimili kemikali. Kila mahali pa kazi pana sinki na bomba la maji pamoja na vijiti vya chuma vinavyotumika katika majaribio. Makabati mengi yamefungwa ukutani ili kutoa nafasi ya kuihifadhi bidhaa. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha.

Chumba cha kulala kilichopambwa na mtindo wa kiasili. Ipo na kitanda kikubwa kilichofunikwa na kitambaa chenye michoro ya mistari mieusi na mieupe kama ya punda milia. Kichwa cha kitanda kimetengenezwa kwa chuma kilichopinda chenye umbo la jua na mbao. Kwa pembeni kuna meza ndogo ya kulalia zenye taa na ukuta wa rangi ya kijani kibichi. Pia kuna meza ndogo ya chakula na kahawa iliyowekwa pembeni mwa dirisha. Mapambo yanaashiria mtindo wa kiafrika.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao kipo katikati. Kina sakafu ya vigae vinavyofanana na mbao, meza ndogo ya pembeni na mlango wa kioo unaoonekana nje. Kuta na paa zimepakwa rangi nyeupe. Dirisha kubwa la vioo lipo upande wa kulia.

Uwanjani panapochezwa mchezo wa raga, mchezaji mmoja ameshika mpira anakimbia huku anajaribu kumhepa mpinani wake anayemshika miguuni ili kumbwaga chini. Wote wamevalia jezi za timu tofauti. Nyuma kunaonekana uwanja wa kijani.

Maabara ya shule au chuo inayoonekana kutumika kwa masomo ya kemia na baolojia. Kuna meza ndefu za kazi, sinki , makabati ya kuhifadhia vifaa na vitu vingine kama vile beseni za glasi, miguu ya chuma na mirija ya kupimia. Hii inawawezesha wanafunzi kufanya majaribio ya kisayansi.

Maabara kubwa iliyo na meza ndefu zilizopangwa kwa safu, kila mmoja yao ikiwa na kompyuta kamili. Viti vyeusi vikiwa mbele yake. Kuta zina rangi ya bluu na manjano na dari ina taa nyingi za mstatili zinazotoa mwanga. Chumba hiki kimeandaliwa vizuri kwa matumizi ya wanafunzi, ili kujifunzia kufanyia kazi.

Maktaba ya shule yenye muundo wa kipekee. Kwenye ghorofa ya chini kuna wanafunzi watatu wameketi wakisoma vitabu. Juu kwenye sehemu inayofanana na jukwaa la mti, kuna wanafunzi wengine kadhaa wametazama chini. Maktaba hii imepambwa kwa vitabu na mapambo mbalimbali yanayohusiana na usomaji.

Hili ni basi kubwa la shule lenye rangi ya njano. Juu ya basi upande wa mbele katikati ya mlango, kuna nembo na jina la shule lenye weusi ambalo linasomeka Shule ya Mtakatifu Maria. Basi hili linaonekana liko tayari kusafirisha wanafunzi kwa ajili ya michezo au sanaa.

Chumba kidogo cha kulala ambacho kinaonekana kuwa bweni la shule au chuo. Ndani kuna kitanda kimoja kikiwa na godoro lenye mipango yenye weupe na weusi kama pundamilia na nguo za kitandani, meza ndogo ya kusomea na kiti. Kuta ni nyeupe na dirisha la kioo upande wa kulia inayoleta mwangaza chumbani.

Ni eneo lakimiya na lenye ulinzi, ambapo bango limewekwa kando ya barabara karibu na ujio wa mawe na miti. Linaonyesha kuwa kuna huduma za hosteli na nyinginezo kama vile kumbi za mikutano, cafeteria , maegesho na nafasi za ofisi. Chini yake kuna nambari ya simu na anwani ya tovuti.

Hili ni kundi la watu wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika chumba cha mikutano au darasa wakisikiliza mtoa mada. Kuna projekta inayoonyehsa maelezo kwenye skrini iliyoko nyuma. Watu wengi wamevaa nguo za kawaida na wengine wamefunika vichwa vyao. Wanafunzi au washirika wengine wanaonekana wakiandika kwa daftari au wakitumia kompyuta ndogo. Chumba kinaonekana kuwa cha kisasa kikiwa na viti na meza za mikutano zilizopangwa kwa mviringo.

Darasa lenye meza na viti vingi vya mbao na chuma. Kuta za darasa zimejengwa Kwa saruji na bado hazijakapakwa rangi. Madirisha yanaonekana wazi na kuna bango la kijani liloandikwa Safaricom likiwa limening'inia ukutani . Hali ya darasa inaweza kuashiria kuwa ni shule inayohitajika ukarabati au inayokua.

Chumba kidogo cha kulala pengine ni cha wanafunzi. Kina kitanda kimoja kilichotandikwa shuka na blanketi ya rangi ya buluu na nyeupe karibu na kitanda hicho kuna meza ndogo ya kusomea na kiti cha plastiki cheupe. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na nyepesi.

Ni mabweni au chumba cha kulala chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyopangwa safu mbili, zikiacha njia katikati. Kila kimoja kinaonekana kuwa na shuka au blanketi. Juu ya baadhi ya vitanda kuna masanduku makubwa ya rangi ya buluu, ambayo yanaeza kuwa yakuhifadhia mali za wanafunzi au wakaazi.

Hili ni darasa au maktaba ndogo ya shule. Katikati kuna meza ndefu iliyozungukwa na viti. Upande wa kushoto kuna rafu ya vitabu na dirisha. Upande wa kulia kuna ubao mweupe na meza ndogo yenye kompyuta. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yanafaa kwa ajili ya kusoma au kufanya utafiti.

Kiti cha chuo au darasa, ambacho kimeundwa kwa ajili ya mkusanyiko mkubwa kama mihadhara. Lina rangi ya buluu imefanywa kwa nyenzo ya kitambaa na kuna sehemu za kuekea mkono za mbao. Pia kuna sehemu ndogo kuekea daftari au kompyuta, ambayo inaweza kufungwa au kufunguliwa.

Pahali pa nje na wazi ambapo basi la shule lenye rangi ya manjano na yenye chapa ya Isuzu limeegeshwa. Kwenye upande wa mbele limeandikwa ni basi la shule na pembeni limeandikwa ni basi la shule kuu ya Mang'u. Basi hili lina nambari ya usajili KDG 975Q .

Kitanda kimoja cha kawaida kilichotandikwa vizuri na shuka nyeupe safi. Ina fremu ya mbao ya rangi ya kahawia iliyokolea na upande wa kichwa una michoro maridadi ya rangi nyeupe na kijivu ikiongeza mvuto kwenye chumba. Mito miwili imepangwa juu. Kuta nyeupe na sehemu ya sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia inaonekana chini.

Ni chumba cha kulala cha wanafunzi au mabweni katika shule au chuo. Kuna vitanda vya ghorofa viwili pande zote vikionyesha kuwa vinaweza kutumika na wanafunzi wengi. Vimepambwa kwa shuka na foronya zenye michoro tofauti. Kuna kabati za juu na chini za kuhifadhi nguo na vitu vingine. Ukiwa pamoja na sehemu ya meza ya kujisomea. Rangi kuu ya samani hizi ni nyeupe ikitoa muonekano safi na nadhifu. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya kahawia na nyekundu.

Ukumbi mrefu wa ndani ya jengo labda hoteli, ofisi au ghorofa. Upande wa kushoto ni madirisha makubwa na milango ya vioo na mimea iliyopandwa kwenye sufuria ndefu na kulia kuna mashine nyekundu zinazoonekana kama za kuuza bidhaa au friji ya vinywaji. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya kahawia nyepesi na zulia ndogo la kuingilia mlangoni.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, juu kuna magodoro na inaonekana kama ni mahali pa kulala pa wanafunzi, labda kwenye bweni la shule au chuo. Ni sehemu ya miundo mbinu ya makaazi kwa ajili ya elimu.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au maonyesho. Ukumbi huu una viti vingi viliopangwa kwa safu vyenye rangi nyeusi au kijivu giza. Upande wa mbele kuna jukwaa kubwa lenye meza, viti na pazia jeusi. Sehemu ya nyuma ya jukwaa imeundwa kwa mbao. Ukuta wa kulia wa ukumbi una madirisha na mlango huku ukuta wa kushoto ikiwa na na sehemu ya mbao.

Sehemu yenye vitanda viwili vya ghorofa, cha juu kimefunikwa na shuka yenye maua na kuna mtu mmoja. Cha chini kina godoro la rangi ya zambarau, dirisha lenye mapazia linaonekana nyuma. Inaashiria kuwa ni chumba cha kulala cha wanafunzi au watoto.

Chumba cha maabara ya kisayansi yenye vifaa na kemikali mbalimbali ambapo kuna meza nyeupe zilizo na darubini, vyombo vya gilasi na chupa vyenye vimiminika. Rafu zimejaa chupa ndogo na taa za njano zinatoa mwanga wa joto kuashiria mazingira ya utafiti au majaribio.

Ukumbi mkubwa qa mkutano au jukwaa la maonyesho unaokaa watu wengi. Kuna viti vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu ndefu vikiwa vimeelekea kwenye jukwaa au sehemu kuu. Juu kuna jukwaa ndogo na dari ya kuvutia. Mahali hapa panaonekana kutumika kwa mikutano, sherehe au maonyesho ya sanaa.

Darasa la kisasa. Ndani yake kuna madawati na viti vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu. Kuta za darasa zina rangi nyeupe. Dirisha zenye fremu za chuma zinapatikana upande wa kushoto, na zinaruhusu mwanga kuingia. Upande wa mbele kuna runinga kubwa iliyowekwa ukutani. Dari ina taa ndefu za umeme zinazotoa mwanga wa kutosha. Mlango unaonekana upande wa kulia.

Kundi la vijana wachezaji wakiwa wameketi kwenye nyasi katikati ya uwanja wakimskiliza kocha mzungu anayewaelekeza kuhusu michezo. Kuna wasimamizi wengine wawili weusi wamesimama karibu naye. Vijana wote wamevalia sare za michezo. Kwa nyuma kuna uwanja wenye uzio na jengo la kisasa linaloonekana kwa mbali.

Huki ni chumba cha kulala chenye hewa ya kutosha na safi, kilicho na kitanda kimoja kikiwa na godoro na shuka nyeupe zimefunikwa na neti ya kuzuhia mbu. Madirisha yana pazia nyepesiya rangi ya kiangazaji na upande wa kushoto kuna taulo zilizotundikwa.

Huu ni uwanja wa michezo wa watoto wenye vifaa mbalimbali vya rangi ya kuvutia, kuna mti mkubwa wenye maua ya manjano unaotoa kivuli, vifaa vya michezo ni pamoja na bembea na miundo mengine ya kupanda na kuteleza. Pia kuna bustani ndogo iliyotunwa vizuri mbele. Mbali kidogo kuna ubao wa mpira wa kikapu ukining'inia kwneye ukuta mweupe. Eneo lote linaonekana kuwa salama na la kuvutia kwa watoto kucheza.

Kundi la vijana wanne wakiwa wamesimama nje na kutumia simu zao mkononi. Wote wanaangalia chini wakiwa wamejificha kwenye skrini za simu zao. Kila mmoja wao anaonekana kushika simu yake, baadhi yao pia wana barakoa mikonononi zilizong'ing'inia kwenye kamba. Hii inaonyesha jinsi vijana wanavyokutana kutumia teknologia katika maisha yao ya kila siku.

Kundi la wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa wamefungwa vitambaa vya manjano machoni. Wapo kwenye uwanja wa michezo na inaonekana wanashiriki katika mchezo au zoezi linalohitaji kutumia hisia zingine badala ya kuona, kama sehemu ya mafunzo ya kuaminiana na ujuzi mwingine. Mavazi yao yanaonyesha sare za shule.

Kundi la wanafunzi wa shule ya upili wakifanya upandaji miti wamesimama kwa safu mbili. Wengi wameshika miche ya miti midogo wakionyesha ishara ya utayari wa kuipanda. Mbele yao inaonekana tayari kuna mashimo yaliyotayarishwa kwa ajili ya kupanda miti hiyo. Inaweza kuwa ni sehemu ya mradi wa shule ya kuhamasisha wanafunzi kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira na upandaji miti. Nyuma yao kuna jengo kubwa la shule lenye paa ya rangi ya kahawia.

Wanafunzi wawili kijana mmoja na msichana mmoja wakifanya kazi kwenye vifaa vya elektroniki. Kijana aliye mbele amejikita kwenye kazi akitumia vifaa mbalimbali kama vile mwangaza wa kukuza na chombo cha kupimia umeme, akitegeneza kifaa kinachoonekana kuwa sehemu ya kompyuta .Nyuma yake msichana pia anafanya kazi kama hiyo. Wote wamevaa nguo za kawaida na wako katika mazingira ya darasa au maabara.

Watoto wawili, mmoja mweusi na mwingine mweupe wakitabasamu na kutazama kupitia dirisha. Mtoto mweusi amevalia fulana ya bluu na ana tabasamu la bashasha. Mtoto mweupe ana ulemavu wa ngozi na amevalia kofia ndogo. Wote wawili wanonekana kuwa wenye furaha, hii inaeza kuashiria ujumuishaji wa watoto wenye ulemavu na watoto wengine katika mazingira ya shule au ya kijami.

Watoto watatu wadogo wa kike wakiwa wameketi pamoja na kutabasamu kwa furaha. Wote wamejikumbatia kuashiria urafiki na umoja. Kushoto kuna msichana mwenye nywele nyeusi zilizokunjamana na amevaa shati aliye katikati amevalia shati la buluu lenye weupe na kulia ni mwenye nywele nyeusi na amevaa fulana nyeupe. Nyuma yao, yaonekana Kuwa ndani ya darasa au kituo cha watoto. Wengi wanaonekana kwa mbali.

Mtu mmoja aliye katikati anaonekana kua na ulemavu wa akili, akiwa na furaha na anacheka, huku akisaidiwa kuchora picha. Watu wengine wawili wako karibu naye wakimsadia kushika brashi na kuchagua rangi. Wote wanaonekana kua na furaha na wanashirikiana kwenye mradi wa uchoraji wa picha hio. Hii inazaakilisha elimu maalumu au tiba ya sanaa ikionyesha umuhimu wa ushirikiano na msaada katika kujifunza na kujenga vipaji.

Mvulana mwenye umri mdogo akiwa na tabasamu ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba. Amevalia flana nyekundu na suruali ya jinsi. Nyuma yake kuna rafu ndefu zilizojea vitabu. Ukuta wa maktaba hiyo umetengenezwa kwa matofali.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa kipofu ameketi kwenye bench ya kijani na anasoma kitabu kilicho andikwa kwa maandishi ya watu wasioona. Nyuma yake kuna maktaba yenye rafu nyingi za vitabu. Inaashiria kuwa ametulia na anafurahia kusoma.

Mwanaume ameketi kwenye kiti akifanya kazi kwa dawati anaonekana kuwa na upofu na matatizo ya kuona, kwa sababu anatumia kitabu kilihoandikwa kwa herufi za watu wasiona na amevaa miwani. Ameweka mikono yake juu kwenye kitabu hicho na amevaa fulana ya rangi ya kijivu isiyo na mpokono na amevaa vipofa vya sauti ya maskio vya rangi nyeusi. Mbele yake kuna kompyuta na kibodi hii inashiria matumizi ya teknologia na hifaa maalum katika masomo kwa watu wenye hitaji maalum.

Kundi la watoto wakiwa wamekaa kwenye madawati darasani na wanaonekana wakiwa wanafunzi shuleni, katikati mvulana aliyevaa miwani akiwa na changamoto za kutoona vizuri, huku macho yake yakiwa yamefumba. Wanamtazama kwa makini au wanazingatia masomo yao. Hii inaonyesha jinsi watoto wenye mahitaji maalum wanajumuishwa kwenye madarasa ya kawaida.

Mwanamke na msichana mdogo wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana, wote wawili wanaonekan kutabasamu na kushirikiana, jambo linaloashiria mazingira ya kujifunza, inawezekana anamfundisha au wana mazungumzo ya kawaida. Hii inawakilisha elimu maalum ama mawasiliano kwa watu hasa wasioskia.

Darasa la shule ambapo mwanafunzi aliye nyuma ananyosha mkono ili kujibu swali. Mwanafunzi huyu ambaye anaonekana akiwa amevaa kifaa cha kusaidia kusikia na barakoa amevaa fulana yenye mistari ya bluu na njano. Mwalimu ambaye pia amevalia barakoa amesimama mbele ya darasa karibu na ubao mweupe. Wanafunzi wengine pia wanaonekana kwa nyuma.

Mtoto akiwa ameketi kwenye darasa la kompyuta akitumia miguu yake badala ya mikono. Mtoto huyo anaonekana na mahitaji maalumu, ambaye yanaweza kumfanya ashindwe kutumia mikono yake. Kwa nyuma kuna kompyuta nyingine na wanafunzi wengine. Hii inaashiria msaada wa kiteknolojia au mazingira maalumu ya kujifunzia kwa watoto wenye ulemavu.

Darasani ambapo mwanafunzi anayewasilisha amesimama mbele ya ubao mweupe akiwafundisha wenzake. Wengine kadhaa wamekaa kwenye madawati wakimsikiliza, miongoni mwao kuna mmoja aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akionyesha jinsi mazingira ya kujifunzia yanavyoweza kujumuisha watu wenye mahitaji maalum.

Msichana mdogo labda mwenye mahitaji maalum akifanya shughuli ya elimu, ametulia akiwa amevaa miwani ya zambarau na anacheza na mchezo ambao unahusishwa kupanga vipande vya bluu kwenye mashimo, anatuma mikono yake kwa uangalifu akionyesha utulivu na umakini mkubwa.

Mtu mwenye ulemavu wa macho anaonekana akitumia kompyuta labda katika mazingira ya shule au mafunzo. Mtu huyo anasaidiwa au kufundishwa na mwalimu au msaidizi wake ambaye ameketi karibu naye, hii inaonyesha umuhimu wa elimu maalumu na jinsi teknolojia inavyotumika kuwasaidia watu wenye mahitaji maalumu kujifunza na kushiriki katika shughuli zao za kawaida.

Walimu au wataalum wa kiafya, mwanamke mweusi, na mwingine mzungu, wanaonekana wakisaidia mtoto mzungu mwenye mahitaji maalum. Mtoto huyo amekaa kwenye mpira mkubwa wa blue na anafurahia, huku wanawake wote wawili wakimshika mkono na kutabasamu. Huko nyuma kunaonekana kama darasa, au chumba cha matibabu, chenye rafu za vitabu.

Kundi la watoto wakiwa wameketi chini wanasoma. Mmoja wao ambaye ni msichana aliyevaa miwani ya jua anatumia kifaa maalum kinachofanana na ubao ambao hutumiwa na watu wasioona kusoma kwa kugusa. Wengine wana vitabu vya kawaida. Hali hii inaelezea mada ya elimu hasa kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Mtaalum wa matibabu anamchunguza mtoto mdogo, mtaalum huyo anaweka vidole vyake karibu na mdomo wa mtoto, labda akimsaidia kufanya mazoezi ya matamshi. Mtoto huyo anaonekana akitabasamu, na nyuma yao kuna rafu iliyo na vitu vya kuchezea, au vifaa vya kujifunzia. Hii inaashiria huduma maalum za elimu, au matibabu kwa watoto.

Mwalimu mwanamke anamsaidia mtoto mlewavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu kupaka rangi. Wote wawili wanafurahia shughuli hiyo wakiwa na tabasamu usoni. Mbele yao kuna karatasi nyeupe na chupa za rangi. Nyuma kuna rafu za vitabu zikiashiria kuwa wako katika mazingira ya kujifunzia kama vile maktaba au darasa.

Mwanamke anamsaidia mtoto mdogo labda mvulana ambaye anatumia kifaa cha kumsaidia kutembea. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na wamejaa furaha, jambo linaloashiria uhusiano mzuri kati yao. Anaweza kuwa mwalimu, mtaalamu au mlezi akifundisha mtoto huyo kutembea na kutumia kifaa hicho. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu ya msaada wa mahitaji maalum ambapo mtoto anasaidiwa kufanya mazoezi ya kuimarisha mwili kwa kutembea.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi aliye na mahitaji maalum ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa. Anaonekana akimweleza au kumsaidia kusoma na kuandika. Nyuma yao kuna ubao wenye chaki uliochorwa na kuandikwa namba na michoro ya ndege, na pia kuna alfabeti kubwa zilizobandikwa ukutani.

Mwanaume mweusi ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya nyumba. Amevalia shati la kijivu, suruali ya buluu na miwani. Anashika kitabu chenye jalada jeupe kwa mkono mmoja na simu ya mkononi kwa mkono mwingine. Anaonekana akitazama simu yake. Kuna meza mbele yake ambayo ina. kompyuta ndogo, kikombe cha chai na vitu vingine. Nyuma yake kuna sofa na mimea ya ndani ambapo inaashiria mazingira ya kupumzika na starehe.

Kundi la vijana sita wakiwa wamekusanyika pamoja wakiangalia na kusoma vitabu. Katikati kuna msichana mdogo ambaye anaonekana kushiriki kwa karibu katika shughuli ya kusoma na wenzake. Wanaume na wanawake wengine, wamevalia nguo za kawaida, na wote wanashiriki katika shughuli hiyo kwa ushirikiano, wote wanaonekana kuwa na umakini na hamu ya kusoma, jambo linaloonyesha ushirikiano na ujumuishaji katika mazingira ya masomo.

Msaidizi anamfundisha mwanafunzi jinsi ya kutumia simu ya mkononi, wengine wapo nyuma wakiashiria mazingira ya darasa au kituo cha kujifunzia. Mwalimu anaonekana kuelekeza na kumsaidia mwanafunzi huyu kwa umakini na uvumilivu akitumia teknolojia.

Mtoto wa kiume ambaye anaonekana kuwa shuleni amevaa vipokea sauti vya masikioni na anachora kwenye karatasi. Amejikitia kwenye kazi yake akiwa ameketi kwenye meza nyekundu. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine wawili wakiwa wameketi kwenye meza nyingine. Chumba kimetengenezwa kwa ajili ya watoto kikiwa na mapambo kwenye ukuta.

Mtoto mdogo wa kizungu anaonekana akicheza na vifaa vya kuunganisha vya plastiki ya rangi mbalimbali. Ameketi kwenye meza na anaonekana kujishughulisha sana na mchezo huo. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya darasa au chekechea ikiwa na rangi angavu na vitu vya kuchezea.

Mwanamke ambaye pengine ni mwalimu au msaidizi anachezea na mvulana mdogo ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wanaonekana kuwa na furaha na wanacheka. Mwanamke anashika vitalu vya kuchezea na mvulana anamwangalia kwa furaha. Mazingira haya yanaonekana kama darasa au chumba cha kuchezea labda kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum ya elimu.

Mwalimu anasoma kitabu kwa Watoto wadogo wanne. Watoto wawili msichana mweupe na mvulana mweusi wameketi karibu na yeye wakisikiliza. Msichana mweusi amesimama nyuma ya mwalimu na anafuatilia kwa umakini. Wengine hao wawili mmoja ameketi kwenye miguu yake na mwingine anatambaa chini kucheza. Mazingira yanaonekana kama darasa ya shule ya chekechea au kituo cha kulelea watoto na kuna saa ukutani na nambari za herufi.

Mwanamke anayeonekana kama mwalimu au mzazi yuko karibu na mvulana mdogo. Mwanamke huyo amevaa miwani na anatazama kwa tabasamu. Mvulana anatazama chini, akiwa anatumia vidole vyake kusoma maandishi kwenye karatasi nyeupe. Mwanamke huyo pia anaweka mkono wake karibu na mvulana akimsaidia au akimwongoza.

Watoto wawili wanacheza ala za muziki. Mmoja wao anapiga gitaa na mwingine ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu anatumia kifaa cha kupiga alama muziki kwenye chombo kinachofanana marimba. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha ikionyesha umuhimu wa muziki katika maisha yao. Hii inaweza kuonyesha elimu ya maalumu au tiba ya muziki.

Mtoto mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akichora na mwalimu au mlezi wake. Wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli hiyo huku akitabasamu na mwanamke akionyesha kumsaidia. Hapa ni darasani au chumba cha kujifunzia. Rangi tofauti tofauti wanazotumia kupakia ziko mezani mbele yao.

Mwalimu anamsukuma mwanafunzi mwenye ulemavu kwenye kiti cha magurudumu, huku akizungukwa na wanafunzi wengine wenye tabasamu. Inaonekana wapo ndani ya shule. Wengine wanaonekana wenye furaha na mawasiliano ya mwanafunzi huyo, jambo linaloonyesha kua mazingira ya shule ni jumuishi, ambapo watoto wote wanashirikiana bila kujali tofauti zao.

Mwanamke na mtoto mdogo, labda mama na mwanaye wakiangalia kompyuta ndogo ya mkononi. Mtoto anaonekana kuwa makini na anastaajabu anachokiona kwenye skrini. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu, haswa katika mazingira ya nyumbani ambayo inaweza kuwa elimu ya mtandaoni au elimu maalum kwa mahitaji ya mtoto.